Watu watatu wakiwa wanashiriki katika shughuli ya kilimo wakiwa wamezungukwa na magunia makubwa, yanonyesha yakiwa ni mbolea au dawa kwa ajili ya mimea. Kwa nyuma kuna bango lenye maandishi ya bluu na ya njano. pia tukio hili linaonesha kuwa ni sehemu ya mafunzo ya utangazaji wa bidhaa za kilimo au kampeni ya kuongeza ufanisi kwa uzalishaji wa mashambani.

Chupa iliyofungwa vizuri ikiwa na rangi nyeupe ya kupendeza, ikiwa na baadhi ya maandishi meusi pamoja na picha ya ng'ombe. Picha hii inatumika kutunza dawa inayotumika kwa ajili ya ng'ombe wa kilimo na biashara katika kudhibiti wadudu kama nzi au chawa. Chupa hii ikiwa na maelezo ya dozi imetolewa kwa uangalifu kulingana na uzito wa mnyama.

Chumba chenye mwanga hafifu kikiwa na makabati yenye rangi nyeupe mbele kukiwa na watu wanne waliosimama kuzunguka boksi ambalo juu kuna chupa nyeupe na nyekundu zikiwa na kemikali kwa ajili ya madawa ya mimea pamoja na madawa ya wanyama, watu hao wakiwa wamejiziba pua na mdomo kutumia barakoa , hii ikimaanisha wanajikinga kutokana na kemikali zinazotoka katika madawa ya mimea pamoja na dawa za wanyama.

Jengo zuri lenye ghorofa moja likiwa limepambwa kwa rangi ya njano. Eneo la chini likiwa na maduka mawili yenye milango ya mabati, pia juu kukiwa na bango lenye maandishi ya kijani, nyekundu pamoja bluu. Pembeni ya jengo kukiwa na na mti wenye majani ya kijani pamoja na maua ya njano, na juu kukiwa na anga lenye wingu jeusi, ikiashiria ni wakati wa mvua.

Dawa wa nyama iliyo tunzwa vizuri katika boksi, imepambwa kwa rangi nzuri rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi ikiwa na maandishi pamoja na picha ya mbwa. Hii ikimaanisha dawa hii ni maalumu kwa ajili ya matumizi ya mnyama aina ya mwamba, na sio mnyama mwingine. Mnyama mwingine au binadamu akitumia dawa hii, itamletea madhara na sio faida kama ilivyo kwa mbwa. Hivyo kuwa makini katika matumizi ya dawa hii.

Kabati zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na chupa na vyombo mbalimbali vyenye lebo tofautitofauti, rangi nyekundu, nyeupe na kijani ambavyo vinaweza kuwa bidhaa za afya dawa au vifaa kilimo kama mbolea au virutubisho, mpangilio huo unaonyesha mazingira ya maduka ya vifaa maalumu ambapo bidhaa huwekwa kwa utaratibu unaosaidia wateja kuzitambua kwa urahisi.

Boksi zuri lililopambwa kwa rangi nzuri, maandishi tofautitofauti, likiwa ni boksi linalotunza dawa ya miti shamba kwa ajili ya kuondoa minyoo kwa wanyama, ikiwa na sifa maalumu ya kuwa salama kwa mnyama waliopo kwenye ujauzito. Boksi hili linaonyesha wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi, na mbwa, ikiashiria matumizi kwa wanyama tofautitofauti.

Boksi dogo lenye rangi nzuri nyeupe pamoja na kahawia, lenye maandishi meusi pamoja na kahawia, pia lenye picha ya ng’ombe pamoja na kondoo likiashiria dawa iliyopo ndani yake boksi hili ni dawa ya mifugo aina ya kondoo pamoja na ng’ombe. Boksi la dawa hii haiwezi kutumika kwa binadamu kwa maana tayari kunapicha za wanyama ambazo zimechorwa hapo ikiashiria ni kwaajili ya wanyama tu.

Eneo la kuchakata mbolea, ambapo watu wawili wamevaa mavazi ya kijani, na kinga, pamoja na buti, wakifanya kazi karibu na lundo kubwa la taka za kaboni. Lundo hilo likionekana katika hatua ya kuoza na kutengeneza mbolea, huku koleo likiwa limelazwa ardhini karibu. Jengo hili lina paa linalosaidia kuvuna mvua na kulinda mazingira dhidi ya mionzi ya moja kwa moja ya jua.

Watu wawili waliosimama eneo la kibanda lililoezekwa vizuri. Nyuma kukiwa na mifuko meupe na yenye maandishi ya kijani. Nyuma kukiwa na miti mirefu pamoja na gari kwa lengo la kubebea mifuko. Mifuko hii kwa inavyoonekana imebeba mbolea au madawa kwa ajili ya kilimo na wanyama.

Dawa maalumu kwa ajili ya wanyama ikiwa imetunzwa katika karatasi safi pamoja na chupa safi yenye rangi nyeupe na rangi ya zambarau ikiwa na picha ya kuku, hii ina maana dawa iliyoko ndani ya chupa hiyo au karatasi ni maalumu kwa ajili ya kuku tu, mnyama mwingine hawezi kutumia dawa hiyo kwa maana akitumia itamletea madhara na sio faida Kama kwa ilivyo kwa kuku.

Eneo la ndani la duka la dawa za mifugo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio maalumu, bidhaa tofautitofauti zikijumuisha dawa za minyoo virutubisho vya mifugo pamoja na bidhaa za afya kwa wanyama. Paketi zipo kwa chupa, makopo na boksi na baadhi zina maelezo, zinazoelezea matumizi au viambato vya dawa husika.

Chupa nzuri ndogo ya dawa ya wanyama iliyopambwa kwa rangi nzuri, ikiwepo: nyeupe, ya kijani pamoja na nyekundu. Chupa hii ikiwa na picha ya mbwa pamoja na paka, ikiashiria kwamba dawa hii hutumiwa sana na wanyama kama mbwa na paka. Dawa hii ambayo ina picha ya wanyama husika haiwezi kutumika kwa mnyama mwingine tofauti na mnyama ambaye hayuko kwenye picha hiyo, kwa maana inaweza ikaleta madhara makubwa.

Mifuko miwili yenye virutubisho vya mimea aina ya mbolea, vikiwa vimewekwa juu ya sakafu yenye vigae venye rangi ya bluu pamoja na nyeupe vilivyo chakaa na pembeni kidogo ya ardhi ambayo iko wazi. Nyuma kukiwa na sehemu yenye mfuko wa kijani pamoja na sehemu kubwa ya giza ikiashiria ni duka linalotumika kuuza mbolea hizo. Mbolea hizo hutumika kwenye vilimo vikubwa na vidogo kwa ajili ya kulinda mimea.

Kabati linagawanywa mara mbili upande wa juu na wa chini, ikiwa imesheheni bidhaa mbalimbali, ikiwemo vifaa vya kilimo pamoja na aina mbalimbali za madawa na virutubisho vya wanyama. Hii huonyesha umuhimu wa dawa na huduma za mifugo kijijini na vijijini, ikionyesha umuhimu wa tiba wanyama wa kufugwa kama vile: kuku, mbuzi, pamoja na ng'ombe.

Eneo la Banda la kampuni likiwa limepambwa kwa maandiko na bidhaa zinazoonyesha ushiriki wao katika tukuo la biashara au sekta ya kilimo, Banda hilo lina kabati upande wa kushoto ambalo zina chupa za boksi zenye nembo ya kampuni. Pamoja na na vipeperushi na mabango ya kuelimisha katikati yakioonyeesha majina ya bidhaa.

Watu wanne wakiwa kazini katika shamba la miti ya matunda, wakiokota mazao kutoka kwenye miti na kuyaweka kwenye kreti za plastiki zenye rangi ya njano, wakiwa wamevaa nguo za kazi wakiwa na makoti marefu ya kijani, na buti zenye rangi nyeusi, huku mmoja akiwa na koti jekundu. Hii inaashiria kazi ya kilimo inayofanywa kwa ushirikiano. Mandhari ya kijani kibichi inayoonesha hali nzuri ya shamba na anga lenye mawingu, linalopendeza.

Eneo la shamba lilochimbwa vizuri kwa lengo uvunaji wa viazi. Viazi ni zao zuri la biashara; eneo hili likionyesha wakulima ambao wameinama wakifanya shughuli za uvunaji wa viazi. Pembeni ya shamba kukiwa na migomba na miti michache, ikiashiria porini na eneo la kilimo. Kilimo cha viazi ni kilimo cha matumizi ya chakula pamoja na biashara.

Shughuli maalumu ya uvunaji wa nyanya katika mazingira ya bustani au shamba lenye mpangilio mzuri wa mimea. Mvunaji kwa mkulima wa nyanya amevaa mavazi ya kijani ameshika kikapu chenye rangi ya kijani chenye nyanya za rangi mbalimbali, kutoka kijani kibichi hadi nyekundu zilizokomaa. Udongo unaonekana kuwa na hali yenye rutuba ukidhibitisha uwepo wa usimamizi, ubora wa kilimo.

Eneo kubwa la shamba lenye mazao mengi ya biashara aina ya vitunguu. Mkulima akiwa amesimama katikati ya shamba akiwa ameshika baadhi ya mashine ya vitunguu kwa ajili ya ukaguzi. Nyuma kukiwa na miti michache pamoja na pori lenye miti ya kijani ikiashiria ni sehemu ya shamba au ni sehemu ya pori. Juu kukiwa na anga lenye wingu jeupe na bluu ikiashiria ni mchana. kilimo cha vitunguu ni kilimo cha biashara na chenye faida kubwa.

Sehemu kubwa ya shamba, yenye kilimo cha mahindi. Mahindi yaliyo mabichi na yaliyostawi, kukiwa na mashine maalumu kwa ajili ya kukata na kuchakata mahindi. Zao la mahindi hutumika kama zao la biashara, pia zao la chakula. Mabaki ya mahindi hutumika kama chakula kwa ajili ya mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kadhalika.

Eneo la makazi ya watu, likiwa na nyumba za matofali zilizoezekwa kwa bati na ambazo hazijaezekwa. Kukiwa na barabara ya udongo ikiashiria ni eneo la nje ya mji. Mbele kukiwa na watu wameketi chini ya mti, wakiwa wamezungukwa na zao la biashara aina ya mahindi yakiwa makavu, ikiashiria ni wakati wa mavuno. Wakati kama huu wakulima huutumia kuandaa mahindi kuyatoa kwenye maganda yao, kuandaa kwa ajili ya kwenda kuyauza viwandani.

Mtu mmoja akiwa amebeba gunia jeupe kubwa mabegani, akitembea juu ya eneo lililojaa nafaka huenda ni mahindi au mchele zilizo anikwa juu ya turubai kwa ajili ya kukausha, mandhari ya nyuma inaonyesha ni nyasi, miti na anga safi la bluu ikionyesha hali ya hewa ni nzuri, gunia hilo linamaandishi lakini hayasomeki vizuri ni taswira ya shughuli ya kilimo inayoendelea sehemu hii.

Mkulima akiwa shambani katikati ya mimea mirefu ya mahindi, akiwa amevaa fulana nyeupe yenye maandishi pamoja na suruali ya jinsi yenye rangi ya bluu, pamoja na buti kwa ajili ya kazi. Akiwa ameshikiria mahindi kwa mikono yake yote miwili akichunguza kwa umakini ikiashiria hatua ya ukaguzi au uvunaji wa mahindi, zao la mahindi hutumika kama zao la biashara pia hutumika kama zao la chakula.

Eneo la shamba lenye mazao aina ya mahindi yaliyostawi kwa ustadi mkubwa na ukijani wa kupendeza mbele yake kulikuwa na mkulima menye furaha aliyevalia kofia ya bluu tisheti ya kijivu, njinzi pamoja na buti akiwa anacheka amesimama juu ya turubai na mbele yake kukiwa na mahindi yaliyoiva yakionyesha yametoka kuvunwa na mkononi akiwa ameshika baadhi ya mahindi akiyaweka katika ndoo kwa ajili ya kuyakusanya.

Shughuli ya uvunaji wa viazi katika shamba la kijijini, ambapo watu kadhaa wanashiriki kwa mikono kukusanya viazi vilivyo komaa na kuviweka kwenye magunia, mandhari ya shamba inaonyesha udongo wenye rutuba na viazi vikiwa kwenye marundo, huku mazingira ya kijani na mavazi ya kazi yakionesha ushirikiano wa jamii na maarifa ya kilimo cha zao la biashara pamoja na mazao ya vyakula.

Mtu anayefanya kazi na rundo kubwa la matunda mekundu ya manjano, yanaonekana kuwa ni kahawa, akitumia koleo, akiwa amevaa blauzi yenye mikono mirefu, sketi yenye michoro ya kijani, buti za raba na kilemba kichwani, pembeni kuna gunia kubwa lililojaa kahawa, nyuma kukiwa na ukuta wenye rangi ya giza unaoashiria kuwa ni eneo la kazi, huenda ni kituo cha usindikaji wa kahawa au sehemu ya kilimo.

Eneo la shamba lenye mpangilio mzuri wa mazao ya kijani, yaliyopandwa vizuri kwenye udongo ikiwa na mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepita sambamba katika kila mstari wa mmea, watu wawili wameonekana wakitembea kuelekea mbele katika mstari wa mimea huenda wakifanya ukaguzi au shughuli za kilimo, mandhari ya nyuma inajengwa na miti huku anga ikiwa na mawingu mepesi yanayoruhusu mwanga kwa kupenyeza.

Matunda ya kahawa, yaliyovunwa kwa mikono na kuwekwa kwenye chombo cha plastiki, yana rangi tofauti; nyekundu, njano na kijani, zinazoonesha hatua mbalimbali zilizokomavu. Mbele kuna mtu aliyevaa jacketi ya rangi nyingi na kitambaa kichwani, akiwa ameshika chombo hicho ikiwa katikati ya shamba la kahawa. Nyuma tunaona miti mingine ya kahawa yenye matunda zaidi yakiwa bado shambani.

Mkulima wa kiume aliyesimama katikati ya mimea ya nyanya, huku mkono wake wa kulia ukiwa umeshika ndoo iliyojaa nyanya za kijani pamoja na nyekundu, na mkono wa kushoto ukiwa umeshika nyanya nne, nyuma yake kukiwa na msitu wenye miti mirefu ya kijani, ikiashiria ni eneo la shamba au eneo la nje ya mji, juu kukiwa na anga lenye wingu jeusi, ikiashiria ni wakati wa mvua. Pembeni wakiwa wamezungukwa na vijiti vilivyochomekwa kwa ustadi kwa ajili ya kuishikilia mimea ya nyanya.

Tukio maalumu la uvunaji wa viazi katika shamba. Kuna kundi la watu walioinama wakiokota viazi kwenye ardhi, wakiyaweka kwenye magunia ya kijani, huku malundo ya viazi, yakiwa katikati ya shamba. Mandhari ya nyuma ikiwa inaonyesha mistari ya mimea iliyopandwa, pengine ni viazi au mazao mengine. Hii huonyesha taswira ya nguvu ya kazi ya mashambani katika uzalishaji wa zao la chakula.

Mtu aliyevaa mavazi ya bluu akiwa amechuchumaa karibu na mche mdogo wa ndizi ndani ya bustani yenye miche mingine ya ndizi, ambayo bado inakuwa, baadhi ya mimea imepandwa kwenye chombo cha plastiki chenye rangi ya bluu na mazingira yanazungukwa na nyasi na miti mingi ya kijani, pia kuna mtungi wa maji na jengo dogo kwa mbali, mandhari hii inakidhi shughuli za kilimo cha bustani inayofanyika kwa njia za asili.

Zao la biashara aina ya kitunguu, lililoota na kumea katika udongo mweusi, ukiashiria una wingi wa virutubisho. Zao hili lipo tayari kwa mavuno kutokana na uwepo wa vitunguu kuchomoza nje. Vitunguu hutumika viwandani, pia hutumika katika matumizi ya kila siku ya nyumbani katika kuandaa vyakula.

Eneo la shamba lililoandaliwa kitaalamu kwa ajili ya kilimo cha kisasa ambao mimea imepangwa kwa mstari ulionyooka na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukifanya kazi kwa ufanisi, bomba nyeusi zimepita sambamba na mimea zikisaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi jambo linalosaidia kuhifadhi maji na kuongeza tija kwenye mimea.

Mtu anayefanya shughuli ya ukaguzi au uvunaji wa nyanya ndani ya bustani. Mimea ya nyanya imepandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye udongo, na inasaidiwa na kamba au nguzo, ili kuimarisha ukuaji wa wima. Nyanya zinazoonekana ni zarangi ya kijani na nyekundu, ikionyesha kuna mchanganyiko wa mazao yaliyokomaa, na ambayo hayajakomaa.

Mtu aliyevalia tisheti nyeupe, jinzi ya bluu pamoja na buti; akionekana kuwa ni mkulima wa shamba husika, ambaye mkono wake wa kushoto na kulia umeshika zao la biashara aina ya mahindi. Mahindi hayo yakiwa ni mabichi, yakiashiria bado yako shambani na bado hayajakomaa. Zao la mahindi hutumika kama zao kwa ajili ya mahitaji ya chakula cha wanyama na binadamu. Pia zao la mahindi linaweza likatumika kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu kadhaa wakiendesha shughuli ya kuchambua na kuchakata matunda mekundu yanaonekana kuwa ni kahawa. Juu ya mkeka mkubwa wa plastiki kuna mifuko iliyojaa kahawa na ndoo iliyokaribu huku kila mtu akiwa ameketi na kujihusisha na kuchambua matunda hayo kwa kutumia mkono. Zoezi hili linafanyika kwa umakini mkubwa na mazingira yanaonyesha ni mandhari ya kazi ya kilimo yenye umoja na ushirikiano.

Zao la nyanya zilizovunwa vizuri kwa wingi zikiwa zimewekwa kwenye fungu kubwa la kuvutia, zipo nyekundu zenye kuiva vizuri pamoja na zingine za kijani, zikionyesha hatua tofauti tofauti ya ukomavu. Nyuma ya fungu hilo kuna mimea ya nyanya inayokua kwa ndani kwenye bustani ikionekana kuwa muundo wa nyuma wa kifuniko cha plastiki.

Eneo la shamba zuri lenye uzalishaji mzuri wa kilimo cha papai, ikiwa na miti yenye afya na mazao tele yaliyotayari kuvunwa. Mazingira yakiwa masafi yaliyo tunzwa vyema hali inayochangia ukuwaji mzuri wa mapapai. Mkulima aliyeketi katika ya mpapai akiwa amefurahi, amevaa fulana nyeusi pamoja na suruali ya jinzi ya bluu.

Watu wawili waliosimama mbele ya mashina tofautitofauti ya zao la kibiashara aina ya kahawa. Mmoja wa upande wa kushoto alyevaliwa shati la njano akiwa ameshika kikapu ambacho ndani yake kuna matunda ya kahawa nyenye rangi nyekundu na ya kijani. Aliyesimama upande wa kulia aliyevalia shati lenye mistari meupe na meusi akionekana akivuna matunda na kuweka kwenye kikapu. Zao hili la kahawa hutumika kama malighafi kiwandani kwa ajili ya bidhaa tofautitofauti.

Eneo la shamba kubwa kukiwa na mkulima au mfanyakazi ambae amechuchuma, katikati ya shamba la mapapai akiwa ameshika matunda mawili, moja likiwa la kijani na linguine likiwa kimekomaa na kuwa la njano, mistari ya miti ya mipapai ikiwa imepangwa kwa utaratibu mzuri, matunda mengi yakiwa bado yamejaa kwenye miti yenye rangi ya kijani ikiashiria kipindi cha ukuaji wa mapapai kabla ya mavuno.

Mkulima au mfanyakazi aliyevalia kofia, sweta kuukuu, suruali nyeusi pamoja na buti, ikiashiria yuko eneo la shamba, au eneo la Kijijini, akiwa amebeba mkungu wa ndizi, na mbele yake kukiwa na mikungu mingine ya ndizi, ikiashiria anaitoa sehemu moja na kuja kuipanga hapa; nyuma yake kukiwa na kibanda chenye mabati, mbele yake kukiwa na mtu ameketi kwenye kiti na mbele yake kukiwa na meza, ikiashiria ni mtu ambaye ana rekodi kila mkungu unaokusanywa eneo hilo.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa na nyanya katika kila mche, nyanya za kijani pamoja na nyanya nyekundu ikiashiria kuna nyanya zilizoiva na nyanya mbichi. Kila shina likiwa limeshikiliwa na mti mkavu kwa lengo la kuzuia nyanya zisianguke chini. Zao la nyanya ni zao muhimu kwa ajili ya biashara na ni zao muhimu kwa ajili ya malighafi viwandani kutengeneza bidhaa zingine kwa ajili ya chakula.

Mtu akichambua nyanya kutoka kwenye rundo kubwa lililotandazwa juu ya zulia au mkeka, anaweka nyanya kwenye makreti ya plastiki yenye rangi ya kijani huku ndoo nyeupe ikiwa pembeni. Mandhari ya nyuma inaonyesha baiskeli na miti jambo linaloashiria zoezi hili linafanyika nje huenda ni sokoni au shambani.

Watu wawili wakiwa wanafanya kazi kwenye bustani yenye rutuba, ambao wanaokota, kupalilia au kuhudumia mboga za majani kama kabichi, karoti na mimea mingine ya kijani . Mimea imepangwa kwa safu nzuri ikionyesha uzalishaji wa kiwango kizuri, na nyuma Kuna uzio wa kijadi pamoja na miti inayopamba madhari ya bustani.

Shughuli ya kuchambua na kuchakata matunda mekundu yanayofanana na kahawa. Ikiwa na hatua za awali za usindikaji wa zao la kahawa, watu wamekaa au kupiga magoti juu ya turubai kubwa wakiwa wamezungukwa na matunda hayo wakiyachambua na kuyafungasha kwenye mifuko au vyombo maalum. Mazingira ya kijani na majengo ya karibu yanatoa taswira ya shamba au kituo cha usindikaji.

Eneo la shamba la mimea aina ya nyanya likiwa limejaa matunda mekundu ambao yameiva vizuri yakiwa yananing'inia kutoka katika mashina yenye rangi ya kijani. Mimea hiyo imefungwa kwa ustadi ilikusaidia ukuwaji wake wa wima na udongo unaonekana kuwa katika hali nzuri yakusaidia upatikanaji wa virutubisho hii ni ishara ya kilimo bora.

Eneo kubwa la shamba likiwa na mazao ya biashara kama mahindi pamoja na matikiti. Eneo hili limeandaliwa kwa uzuri na safi likiwa na sehemu ya kupita katikati kwa ajili ya mkulima kukagua mazao yake. Nyuma kukiwa na kibanda chenye rangi nyeupe na kijani ikiashiria ni kambi kwa ajili ya kilimo na milima yenye misitu minene ikiashria ni eneo ya nje ya mji na ni eneo kubwa la shamba.

Eneo la shamba likiwa na wakulima wanaofanya kazi ya kuvuna zao la biashara aina ya viazi. Viazi hulimwa sehemu nyingi kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya chakula na biashara. Nyuma ya shamba kukiwa na mimea mingine ya kijani inayozidi kuota. Juu kukiwa na anga lenye wingu jeusi na bluu kwa mbali ikiashiria ni wakati wa mvua.

Wakulima au wafanyakazi wakiwa katika eneo la shamba, wote wakiwa wameinama na kung'oa mimea kutoka katika mistari iliyopangwa vizuri. Mbele kuna bango la mbao lenye karatasi nyeupe, huku nyuma kukiwa na majengo ya miti chini ya anga la mawingu. Taswira hii inaonesha kazi za kilimo kwa mikomo ikihusisha juhudi za jamii katika uzalishaji wa mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara.

Kreti nyingi zilizojaa nyanya nyekundu zilizopangwa kwa mstari kwenye uwanja wa wazi, kwa nyuma kuna watu kadhaa wanaonekana kushiriki katika shughuli ya kuvuna au kupanga nyanya hizo, ikiashiria kazi ya kilimo kwa wingi na kwa mpangilio. Mandhari inaonyesha uwanja wa kilimo wenye miti michache na nyasi, huku shughuli hii kuhakikisha hatua muhimu ya mavuno katika mlolongo wa kilimo.

Sehemu kubwa ya eneo la shamba safi lilioandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo cha mimea ya matunda aina papai. Chini kukiwa na papai la kijani ikiashiria ni papai bichi, na papai la njano ikiashiria limeiva. Juu kukiwa na anga lenye wingu jeupe na la bluu likiashiria ni wakati wa mchana. Zao la papai hutumika kama tunda majumbani, pia hutumika kama malighafi viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zingine.

Eneo la shamba la miti ya papai, iliyopangwa kwa mstari, kila mstari ukiwa na mti ambao una matunda mengi ya kijani yaliyoning'inia kwenye mashina. Majani makubwa mtindo wa kidole yanayounda paa la kijani juu ya matunda, na ardhi iliyozungukwa na miti na nyasi na majani yaliyodondoka.

Mpangilio mzuri wa miche michanga inayokuwa kwnye vikopo vya plastiki vya mviringo, kila kimoja kikiwa na udongo wa kutosha na mche mmoja uliokomaa kidogo, miche hiyo inamajani machache ya kijani kibichi na mishipa mirefu, ikiashiria kuwa ipo katika hatua nzuri ya awali ya ukuaji, vikopo vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya uso wa tambarare, huwenda ni karatasi au plastiki ili kurahisisha utunzaji wa maji.

Watu wanne wakiwa katika shughuli ya kupanda bustani, wawili kati yao wanapanda mbegu au miche kwenye matuta yaliyotayarishwa vizuri huku mmoja akiwa na kifurushi mkononi huenda ni mbegu au maelekezo ya namna ya kupanda, kuna miche michache tayari imechipua pembezoni mwa bustani hiyo ishara ya kuwa ni maendeleo ya awali ya kilimo.

Eneo la shamba la vitunguu lililopandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari, huku mimea ikiwa ina majani marefu ya kijani kibichi yanayoashiria afya ya vitunguu. Pia kuna mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kwenye udongo yakionyesha matumizi mazuri ya kilimo cha umwagiliaji, pia udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na vitunguu vinaanza kutoka na kutoa rangi ya zambarau ishara kuwa vitunguu hivyo vimekomaa.

Sehemu ya shamba ikiwa na mafanikio ya mavuno ya kabichi. Mtu mmoja akiwa amesimama kando ya lundo kubwa la kabichi zinazoonekana kuwa ni safi na changa, huku mazingira ya nyuma yakionesha nyasi ndefu na mimea ya kawaida ya kijijini. Hali hii uashiria uzalishaji mzuri na ustadi katika kilimo cha mboga inaweza kuwa sehemu ya mradi hai au soko kwa ajili ya wakulima.

Shamba lenye mistari ya mimea michanga, imeota vizuri kwenye udongo, huku mfumo wa mabomba meusi ya plasitiki, ikiwa imewekwa kwa mpangilio mzuri wa usambazaji wa maji. Mabomba haya yanaviunganishi vya kijani vinavyoashiria kuwa ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, mbinu bora ya utoaji maji, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa ufanisi na bila kupoteza maji.

Eneo kubwa la shamba, likiwa limezungukwa na miti pamoja na nyasi chache. Eneo hili likiwa limepangwa kreti zenye rangi nyekundu, kijani pamoja na bluu. Ndani kukiwa na zao la viazi vitamu, pia wakulima wawili waliobebaniana kreti lenye rangi ya bluu wakionekana wametoa kreti sehemu moja na kwenda kulipanga kwenye kreti zingine. Zao hili la viazi hutumika kama zao la biashara pamoja na zao la chakula.

Eneo la shamba lenye mpangilio mzuri wa mazao ya aina mbili yanayolimwa kwa pamoja mahindi yaliyosimama kwa wima kwa mstari na tikiti maji zinazotambaa chini ya udongo. Udongo ukiwa wenye rutuba na nyuma ya mashamba kuna mandhari ya milima kwa mbali, hii ni mfano wa kilimo ambapo mkulima analenga kutumia ardhi kwa ufanisi zaidi na kuboresha tija ya mazao kwa wakati mmoja.

Shughuli ya uvunaji wa viazi, kwenye shamba kubwa lenye rutuba. Kuna marundo ya viazi yaliyowekwa kwa utaratibu juu ya udongo, ikionyesha aina na ukubwa tofauti. Baadhi yakiwa na weusi kidogo, nyingine yakiwa na kahawia, na nyingine nyekundu hafifu. Kwa nyuma kuna watu wanaendelea na kazi ya kuvuna. Mazingira ya kijani yenye mimea mingine, ikiwemo migomba, yanayozunguka eneo hilo.

Mashine ya kisasa ya kilimo, ikisoma katika mistari ya mimea ndani ya bustani, mimea inaoneka kuwa ni nyanya inayokuwa kwenye vyombo vyeupe vyenye maandishi ya bluu, mashine hii ina rangi ya manjano na nyeusi, ikiwa na namba sifuri, sifuri, moja, mble, na inasafiri kwenye njia maalumu ya reli. Muundo wake unaonesha, imeundwa kwa kazi za kilimo, ila ni kwa ajili ya kuchunguza afya ya mimea.

Mazingira ya kilimo cha kisasa cha ndani, ambapo kuna mpangilio mzuri wa mimea ya kijani, iliyopangwa katika ngazi kadhaa, kila ngazi ikiwa na taa zenye rangi ya zambarau na bluu, zinazotoa mwanga wa bandia kwa ajili ya kukuza mimea bila mwanga wa jua. Wahudumu wawili wakiwa wamevaa mavazi meupe ya kinga pamoja na kinga za nywele, mmoja akiwa katika ngazi na mwingine akiinama ardhini, wakihudumia mimea kwa uangalifu.

Mashine ya kisasa ya kilimo iliyotengezwa kwa vyuma, ikiwa na sehemu yenye vyuma vya rangi nyekundu na sehemu ya kuzunguka. Ina rangi ya njano, ikiwa imeegeswa kwenye shamba lenye nyasi za kijani kibichi pamoja na maua ya manjano. Anga la bluu likionyesha kuwa ni siku yenye jua kali. Mashine hii mara nyingi hutengenezwa maalumu kwa ajili ya kugeuzia nyasi ili zikaushwe vizuri kwa ajili ya kutumika kama chakula cha mifugo.

Eneo la chumba cha bustani ya kisasa kikiwa kimependezeshwa na rangi ya pinki, juu kukiwa na dari yenye mabomba ya chuma yaliyopitisha taa zenye mwanga mzuri na wa kuvutia. Chini kukiwa na mimea michanga iliyooteshwa katika udongo uliotengenezwa maalumu kwa ajili ya kuotesha kila mmea, ikiwa imezungukwa na sehemu ya plastiki yenye rangi ya pinki, ikiashiria uwepo wa mimea mingine kwa ajili ya kilimo.

Mimea iliyoota vizuri yenye ukijani unaopendeza katika maboksi meupe. Maboksi haya yameshikiliwa na mashine maalumu kwa ajili ya kukuzia mimea. Kukiwa na mabomba meusi, madogo yanayotumika kutunza maji na kupitisha maji kwenye mimea hiyo. Kilimo hiki hutumika sana katika vilimo vya mbogamboga, pamoja na matunda. Na mara nyingi hutumiwa viwandani.

Eneo la wazi lenye majengo pamoja na miti michache likiashiria nieneo lenye makazi ya watu pia mashine maalumu ya kisasa inayotumika kuandaa mashamba, mashine hizi hutumika kuandaa mashamba yale yanayo tumia eneo kubwa kwa ajili ya kilimo na kilimo kinachotumia mashine mara nyingi huwa nikilimo cha mazao ya biashara au mazao ya chakula yanayohitajika kwa kiwango kikubwa.

Mashine ya kisasa ya kilimo ambayo imeunganishwa na trekta, ikizalisha bale ya duara na nyasi kavu kwenye shamba la majani yaliyokatwa. Mashine hii ya rangi ya njano ikiwa na nembo pembeni, na inaonesha mchakato wa kisasa wa kuhifadhi kulisha mifugo kupitia kukusanya na kufunga nyasi kwa ufanisi.

Mkulima au mfanyakazi akiwa amesimama katika chombo maalumu ndani ya bustani kubwa, akifanya kazi ya kutunza na kupunguza mimea iliyozidi. Mimea iliyopandwa katika mashine maalumu yenye rangi nyeupe na mimea hii ikiwa ni aina ya nyanya. Nyanya hulimwa katika sehemu tofautitofauti kwa lengo la biashara na lengo la matumizi kwa ajili ya majumbani.

Mashine maalumu ya kilimo inayotumika kukusanya na kubana majani au nyasi, zilizokatwa ili kutengeneza balo; mashine hii ikiwa na jino kwa pembeni. Mashine inamwonekano wa kijani na sehemu mbalimbali za mitambo, kama vile: magurudumu, mnyororo na meno ya chuma; kwa ajili ya kukusanya na kubana nyasi shambani.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na miti mingi na misitu, likiashiria ni eneo la pori au eneo la nje ya mji juu kukiwa na anga lenye mawingu meusi likiashiria wakati wa mvua, mashine inayotumika kuandaa mashamba ikiashiria ukulima unaofanyika hapo ni ukulima wa mazao ya biashara au mazao ya viwandani, eneo kubwa kama hili hutumika kulima mazao kama mahindi pamoja na mazao kama kahawa kwaajili ya viwanda.

Eneo kubwa la bustani likiwa na mimea michanga iliyokua na kumea kwa ustadi mkubwa. Juu kukiwa na vyuma vilivyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa likishikilia mitambo maalumu, kwa ajili ya kumwagilia maji pamoja na dawa katika mimea hiyo. Sehemu hii mara nyingi ni sehemu inayotumika kukuzia miche ya miti ya matundamatunda na mbogaboga.

Eneo zuri la ndani la bustani lililofunikwa kwa kitambaa chepesi cheupe, kwa lengo la kuruhusu mwangaza wa jua kuingia ndani kwa ajili ya mimea. Kwa ndani likiwa na mashine maalumu ya kuchanganyia udongo ambayo ni ya kisasa, na nyuma yake kukiwa na mimea ya matunda, iliyooteshwa vizuri katika sehemu zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe kuruhusu udongo kutosambaa. Kilimo kama hiki hutumika sana kwa ajili ya mbogamboga na matunda.

Eneo la ndani ya kiwanda lenye mashine maalumu kwa ajili ya usindikaji wa kilimo. Mashine hizi zilizotengenezwa kwa vyuma na kuunganishwa na nyaya za umeme kwa ajili ya kufanya mchakato wa kilimo. Mashine hizi hutumiwa sana katika vilimo vikubwa na vya kisasa, hasa vilimo vya mbogamboga pamoja na matunda.

Mashine ya kukatia nyasi yenye muundo wa kisasa inayofaa kwa bustani pamoja na maeneo yenye nyasi, iliyowekwa juu ya bustani yenye nyasi fupi zilizokatwa kwa ustadi na kupendeza. Mashine ikiwa na rangi mbili, ya kijani pamoja na nyekundu, sehemu za kushikia rangi nyekundu pamoja na injini inayotumika kuendeshea mashine. Mashine ikiwa na sehemu za viwembe kwa ajili ya kukatia nyasi, kwa ustadi na wa kupendeza.

Mashine ya kisasa ya kilimo ina rangi ya kijani, ikiwa na magurudumu makubwa meusi pamoja na machuma yenye rangi ya njano. Mashine hii ikifanya kazi ya kulima shamba, udongo ukionekana umelimwa vizuri na kuna mchanganyiko mazao, yaliyovunwa na ardhi iliyolimwa upya. Ikiashiria maandalizi ya msimu mpya wa upandaji. Anga Iina mawingu kiasi, na likionyesha hali ya kawaida ya mchana.

Mashine maalumu aina ya trekta yenje rangi ya bluu, ikiwa inafanya kazi kwenye maeneo mashambani, ambayo yanalimwa lina matairi makubwa nyuma na mbele lina madogo likiwa limeundwa kwa shughuli za kilimo udongo, unaonekana kuchanganyika na michirizi ya mazao au nyasi zilizo kauka na mazingira ya nyuma yana miti na uoto wa kijani ikiashiria ni mandhari ya kijijini, muundo wa trekta pamoja na bomba la moshi vifaa vya mitambo vinaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Shamba kubwa lenye ukijani mzuri wa kupendeza, likiwa linapunguzwa nyasi kwa kutumia mashine iliyofungwa kwa ustadi mkubwa katika chombo aina ya trekta. Juu kukiwa na anga safi lenye rangi ya bluu, pamoja na nyeupe, ikiashiria uwepo wa jua kali na hewa safi. Nyuma kukiwa na nyasi ndogondogo ikiashiria shamba lipo kwenye hatua za mwanzo za usafishaji kwa ajili ya kilimo kikubwa cha biashara au cha mazao kwa ajili ya viwanda.

Eneo kubwa la shamba, likiwa na nyasi fupi zilizokatwa kwa kutumia mashine, likiashiria ni maandalizi ya kilimo, nyuma ya shamba kukiwa na msitu mkubwa wa kijani kibichi ikiashiria ni eneo ambalo liko nje ya mji pamoja na eneo la misitu, juu kukiwa na anga lenye wingu la bluu ikiashiria mandhali ya hewa safi yenye jua kali pasipo kuwa na mvua.

Mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo nyasi za kijani zinamea kwenye vifaa maalumu vilivyopangwa kwa wima, mwanga mwekundu na mweupe unaangaza kutoka pembeni kusaidia ukuwaji wa mimea ambayo iko ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa. Kwenye mfumo huu unaonyesha kilimo cha majani au mimea bila udongo, muundo huu unaonyesha matumizi bora ya nafasi na teknologia ya kisasa katika mbinu za kilimo.

Sehemu ya ndani ya bustani ya kisasa ilipambwa kwa rangi nyeupe ikiwa na taa zinazomulika kwa ukaribu mimea michanga kwa ajili ya kuipa afya, sehemu ya chini pia kuko na mimea michanga inayokua, sehemu ya nyuma ya bustani kuna majani au miti midogo yenye rangi ya kijani ikiashiria ni eneo la nje ya mji au ni eneo hususani kwa kilimo, kilimo kama hiki mara nyingi hutumia mashine zenye teknolojia ya hali ya juu.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayofanya kazi katika mazingira yaliyodhibitiwa, huenda ni bustani au ni eneo la shamba la ndani, mashine hii ina mkono wa kiufundi wenye mirija na viunganishi mbalimbali, ulioelekezwa juu ya trei zilizojaa mimea michanga ya kijani iliyopangwa kwa mpangilio wa gridi, vifaa vya chuma vya reli ikiashiria ni teknolojia kubwa inaotumika na mashine hii katika uvunaji.

Mazingira ya kilimo cha kisasa, ndani ya bustani kwenye mfumo wa umwagiliaji wa maji uliofungwa juu ya paa, mabomba kadhaa yanayonyunyizia maji juu ya mimea yenye majani ya kijani, kuashiria uzalishaji wa chakula katika mazingira yaliyodhibitiwa, mwanga wa asili unaingia kupitia plastiki au kioo eneo la juu, huku muundo wa chuma ukisaidia jengo lote. Hii huonesha mazingira na taswira ya uzalishaji na ufanisi wa kilimo cha bustani.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wa samaki kupitia miundombinu iliyotengenezwa kwa matanki ya saruji. Ikiwa na mabomba ya kudhibiti maji, hewa, pamoja na joto; ndani kukiwa na samaki wadogo wanaonekana wakiwa katika mazingira safi. Mfumo huu unafaa kwa matumizi ya kitaalamu au kibiashara, na unatoa fursa za ufatiliaji wa hali ya maji na ukuaji wa samaki.

Sehemu maalumu yenye samaki wanne wa dhahabu na samaki mmoja mweusi wakieelea kwenye maji safi yanayo meta, sakafu ya sehemu hiyo ikiwa imefunikwa kwa changalawe zenye rangi mbalimbali huku mmea wa kijani wa majini ukiongeza mvuto wa sehemu hiyo, samaki wa dhahabu wana rangi ya machungwa na madoadoa meupe, wakionekana wakiwa wachangamfu, ili hali yule mweusi akiwa nyuma na kifaa cha kuchujia maji.

Kifaa maalum kilichotunzwa vizuri, kikiwa na mimea hai ya majini ya aina mbalimbali na samaki wa rangitofauti. Kuna mawe madogo na makubwa yaliyoko chini, pamoja na kipande cha mti kilichowekwa katikati, hiki kikiongeza mandhari ya asili, kulia kuna kifaa cha kuchuja na kupasha moto maji inayosaidia kudumisha mazingira salama kwa viumbe.

Sehemu ya kisasa ya mazingira ya samaki, yenye samaki wa dhahabu wakielea miongoni mwa mimea ya majini yenye rangi ya kijani na mawe ya mapambo. Sehemu ya chini imejaa kokoto za rangi ya kahawia na nyeupe, na samaki wenyewe ni wa rangi ya machungwa wakiwa na ukubwa tofautitofauti.

Samaki anaeonekana kwa karibu akiwa na muonekano na mvuto wa kipekee mwenye rangi ya bluu na nyekundu, ambazo zimechanganyikana kwa muundo maalumu unaopendeza mfano wa ramani na njia ndogo ndogo umbo la bapa na duara pia jicho lake liko wazi, hii inaongeza mvuto wa samaki huyo. Inaonekana yuko kwenye chombo maalumu kinachotumika kufugia samaki.

Eneo la bwawa la mstatiri lililozibwa na plastiki nyeusi chini na kando likiwa limejaa maji ambayo yanaonekana kuwa na ukungu kidogo, juu ya uso wa maji kuna wavu wa plastiki ambao husaidia katika ufugaji mzuri wa samaki kwa kuzuia uchafu usiingie pamoja na samaki kutoka ndani ya bwawa.

Eneo la mazingira ya samaki ya saruji katika kituo cha ufugaji wa samaki, ambapo maji yamejaa kwenye tenki la mviringo ndani yake kuna samaki wadogo au vifaranga wakielea kwa wingi, kuna mabomba na mirija inaonekana ambayo huenda inahusika na mzunguko wa hewa, uchujaji wa maji au mfumo wa kupunguza msongamano wa samaki.

Tenki lenye samaki wengi wadogo wanaelea ndani yake, sakafu ya tenki hilo ina rangi ya kijani na juu kuna wavu la plastiki au wavu pamoja na mabomba kadhaa, ambao huenda yanaruhusu mfumo wa kusafirisha maji na kuingiza hewa. Muonekano wa tenki unaashiria mazingira yaliyothibitiwa huenda ni kwa ajili ya tafiti ya viumbe wa majini kwa ufugaji wa samaki.

Eneo la nje la biashara ya nafaka likiwa na mifuko mikubwa ya plastiki ambayo imejaa aina mbalimbali za nafaka kama choroko, maharagwe mekundu na meupe pamoja na nafaka zinginezo. Kuna mizani ya kijani juu ya moja ya mfuko pamoja na vikombe vya kupimia kama kijiko cha pinki na kijani, vinavyoonyesha mchakato wa kupimia kilo au robo kwa wateja.

Eneo la msitu lenye kitalu kizuri, likiwa limepangwa kwa ustadi likionyesha hatua za mwanzo za ukuaji wa mimea, ambapo miti imepandwa katika mistari inayopendeza ndani ya vyombo vidogo. Ardhi inaonekana kuwa yenye rutuba, na mazingira yanayozunguka yakiwa ni yenye vichaka na kijani kibichi ikionyesha ubora wa eneo hilo.

Mnyama aina ya mbwa aliesimama barabarani kwenye udongo mkavu uliochanganyikana na uchafu wa nyasi kavu zilizotoka katika miti, pembeni kukiwa na miti mirefu na yenye majani ya kijani, ikiashiria ni eneo la porini. Eneo kama hili mara nyingi hutumika katika uwindaji, na eneo la kuokota kuni kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya majumbani.

Eneo la bustani lililoezekwa vizuri kwa nyavu kuruhusu mwangaza wa jua kupenya kwenye mimea. Kukiwa na watu watatu, wawili wamesimama na mmoja amechuchumaa. Mwanamke aliyevalia nguo za kijani yenye mchanganyiko wa njano na nyeupe, akiwa ameshika shina na kumkabidhi mzee aliyechuchumaa kwa lengo la kulipanga. Eneo kama hili hutumika kutengenezea miche ya mimea ya matunda kama miti ya miparachichi au maembe.

Mkulima aliyesimama ndani ya kitalu cha miche, akiwa amevaa fulana ya kijani yenye nembo mbili upande wa kifua. Mikononi mwake ameshikilia mche mmoja ulipandwa kwenye kikopo cheusi cha plastiki. Kitalu hiki kina mistari kadhaa ya miche iliyopangwa vizuri. Kila mstari ukiwa na nafasi ya kupita kati na mimea yote ikiwa katika hatua nzuri ya ukuaji.

Eneo la ndani ya bustani linalotumia mfumo wa kisasa wa kulima mboga za majani. Eneo hili limeandaliwa kwa usahihi ili kusambaza maji virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Muundo wa bustani hii unaongozwa na mbao na paa la plastiki linaruhusu mwanga wa jua kuingia ndani, hivyo mimea kukua katika mazingira bora yaliyodhibitiwa. Hii ni njia bora ya kilimo cha bila kutumia udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ulioundwa kwa kutumia mabomba ukiwa na mistari miwili ya mimea ya kijani juu na nyekundu chini. Mfumo huu umewekwa sakafuni dhidi ya ukuta na kuna chombo cha manjano chini, kinachoweza kuwa kinakusanya maji na virutubisho vya ziada vinavyohitajika.

Eneo kubwa la bustani ya kisasa iliyopangwa kwa ustadi maalumu kwa bomba nyeupe, ndani ya bomba hilo kuko na mimea iliyomea vizuri yenye ukijani aina ya mbogamboga, kilimo hiki mara nyingi hutumia maji pamoja na virutubisho mbalimbali vya mimea pasipo kutumia udongo. Eneo la juu likiwa limezibwa na dari nzuri, kuepusha mwanga mkali wa jua na eneo la chini likiwa na udongo safi.

Mashine ya kilimo ya kisasa ambayo inatumia mfumo wa kilimo wa wima kuna mabomba manne ya plastiki yaliopangwa kwa ngazi juu ya fremu ya mbao, kila bomba likiwa na mashimo ya kupandia mimea ambayo inaonekana kuwa ni matunda kutokana na muundo wa majani. Mabomba hayo yameunganishwa na mfumo wa mabomba ya chini kwa ajili ya usambazaji wa maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa usiotumia udongo ukiwa na mistari miwili ya bomba. Uliyojengwa kwenye fremu za mbao juu ya kichaka cha kijani. Bomba la juu linaonekana kuwa limepandwa na mimea michache zadi, huku la chini likiwa na mimea ya majani ya kijani iliyokomaa. Msingi wa bomba ulioelemea kwenye kichaka unaweka mazingira maridadi na rafiki kwa ajili ya utunzaji wa mazingira.

Eneo la ndani ya kilimo likimuonyesha mtu akihudumia mimea ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa, kama vile bustani au mfumo wa kilimo cha wima. Mavazi yake ya shati la mistari mekundu na meupe yanaongeza mvuto wa kijijini. Lakini mazingira yenye teknolojia ya kisasa yanaashiria kilimo kinachofanyika hapo ni kilimo cha mazao ya bila kutumia udongo.

Kilimo cha mbogamboga cha kisasa, zilizomea na kukua katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeupe. Kilimo hiki hutumia maji pamoja na virutubisho vya mimea, kukuza mimea hiyo pasipo kutumia aina yoyote ya udongo. kilimo hichi kimelenga kwenye mbogamboga pamoja na matunda madogomadogo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha bila ya kutumia udongo kikiwa kimeandaliwa katika mistari ya mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo ya kupandia mimea ya majani kama vile; mbogamboga au matunda, yamewekwa juu ya vyuma ambavyo viko nje yakiruhusu mwanga wa kutosha huku maji na virutubisho vikisambazwa kwenye mimea kupitia mfumo wa mabomba.

Eneo zuri la bustani iliyopambwa kwa mimea yenye rangi ya kijani, pamoja na nyekundu. Kila mimea ikiwa kwenye mstari wake, na chini kukiwa na kontena linalobeba maji kwa ajili ya kusafirisha kwenye mimea hiyo. Kilimo cha aina hii hutumia sana maji pamoja na virutubisho vya mimea pasipo kutumia udongo wowote katika kukuzia mimea hiyo.

Mashine ya kisasa ya kilimo, itumiayo maji na viambatanisho vya virutubishi mbalimbali kwa ajili ya uchavushaji na ukuzaji wa mimea tofauti tofauti pasipo matumizi ya udongo. Mashine hiyo iliyopambwa kwa bomba zenye rangi nyeupe na nyeusi kwa ajili ya usafirishaji wa maji kutoka kwenye mimea, mashine ikiwa na mtambo maalumu kwa ajili ya kuruhusu maji kupanda katika kila bomba ya mimea mekundu na kijani iliyomea kwa ustadi.

Mfumo wa kilimo wa kisasa wa ndani ya bustani kubwa ukiwa na mimea kijani kibichi, mimea hii ikiwa imepandwa katika mifereji ya plastiki iliyopangwa pande zote mbili za njia katikati yaani kila bomba kuna mashimo ambayo mimea imepandikizwa ikionesha ukuaji mzuri katika mazingira yasiyo na udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaonekana kutumia mabomba ya plastiki yenye mashimo ambapo mimea hupandwa bila udongo, mizizi huchukua virutubisho kutoka kwa maji yaliyowekwa kwenye mabakuli yaliyopo chini, rangi tofautitofauti ya maji inaonesha uwepo wa mchanganyiko wa virutubisho au kemikali maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea. Teknolojia hii ni suluhisho bora kwa kilimo katika maeneo yenye changamoto ya udongo.

Maboksi meupe yaliyopangwa juu ya makreti mekundu, yakiwa na mimea iliyoota kwa ustadi mkubwa bila kutumia udongo. Kilimo hiki hutumia virutubisho vya mimea pamoja na maji pasipo kutumia udongo wowote ule. Tunaona mabomba madogo yaliyopita katika kila boksi jeupe ikiashiria mzunguko mzuri wa maji katika mimea.

Wakulima wawili wakifanya kazi ndani ya bustani kubwa, yenye mimea ya kijani iliyopangiliwa vizuri, huenda ikawa ni nyanya au mboga zingine. Mimea hiyo ikiwa imeshikiliwa kwa kutumia nyuzi zinazoning’inia kutoka juu ya paa la bustani, ambalo limefunikwa kwa plastiki ang’avu kuruhusu mwanga wa jua kuingia. Kilimo hiki huonyesha ni kilimo cha kisasa kinachotumia sehemu maalumu kwa ajili ya ukuzaji bora.

Matunda ya zao la kibiashara aina ya kahawa, yakiwa yameiva vizuri yakiashiria yametoka kuvunwa, na pembeni kukiwa na wafanyakazi au wakulima waliovalia kofia. Mbele kukiwa na kibanda chenye mlango wa kijani kilichopo wazi ikiashiria ni sehemu ya kutunzia kahawa. Na nyuma kukiwa na miti ikionyesha kuwa ni eneo la shamba au la kijijni. Zao la kawaha hutumika kiwandani kutengeneza kahawa na kuchakata malighafi tofautitofauti.

Jengo kubwa pana lenye paa lililozibwa na pembeni kukiwa na madirisha madogomadogo yanayoruhusu mwangaza wa jua kuingia pamoja na mzunguko mzuri wa hewa ndani kukiwa na kuku wengi wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi ikiashiria ni ufugaji wa kisasa kukiwa na sehemu za kuwekea chakula zilizopangana vizuri na sehemu za kuwekea maji ikiashiria ni ufugaji wa kuku wa kisasa kwa ajili ya nyama.

Eneo la shamba kubwa lenye kilimo cha kisasa likiwa na mpangilio mzuri wa mazao ya mboga mboga aina ya kabichi, ambazo zimechanua vizuri. Sehemu ya nyuma kuna mashamba ya mazao mengine, majengo ya kisasa na mfumo wa umwagiliaji unaonyunyizia maji juu ya mimea, ni kuonyesha matumizi ya teknologia ya kisasa kuhakikisha ustawi wa mimea, mandhari ya milima na miti pembeni huonyesha uzuri wa mazingira.

Sehemu ya ndani ya bustani ya kisasa ya matunda ikiwa na mimea michanga ya matunda iliyopandwa kwenye mistari mbalimbali juu ya vifaa maalumu vilivyoinuliwa kwa miti, na matunda mekundu yanaonekana tayari kwa kuvunwa. Bustani hii imejengwa kwa kutumia plastiki ya kuangazia jua, ikiruhusu mwanga wa kutosha huku ikidhibiti hali ya nje kama joto.

Eneo kubwa la bustani ya kilimo cha nyanya ikionyesha mkulima aliyeinama akihudumia mashine ya nyanya. Nyanya nyingi zikiwa ni za kijani zikiashiria kwamba hazijaiva na bado hazijakomaa. Miti mikavu iliyosimamishwa na kufungwa juu ikiwa imeshikilia kamba ambazo zimeenda kufungwa kwenye mashina isiruhusu nyanya kuanguka chini ili kuharibika. Kilimo cha nyanya ni kilimo kizuri kwa ajili ya biashara na matumizi mbali mbali ya majumbani.

Idadi kubwa ya vitunguu maji vyekundu vikiwa vimetandazwa ardhini, huenda ni katika hatua ya kukaushwa au kuandaliwa kwa ajili ya biashara. Mguu wa mwenye kandambili unaonekana pembeni unaashiria shughuli ya binadamu inayohusiana na usafirishaji au uchambuzi wa mazao hayo. Hii ni dalili ya mavuno ya karibuni ikiakisi umuhimu wa kilimo cha vitunguu na matumizi ya nyumbani.

Eneo kubwa la shamba la migomba likiwa na mistari kadhaa ya miti ya ndizi, yenye mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zinazoning'inia. Majani yake mapana ya kijani yanatoa kivuli juu ya mazao. Huku ardhi ikiwa imefunikwa na majani makavu na udongo wa shambani, mpangilio wa miti unaonesha uzalishaji wa ndizi kwa wingi na utaratibu mzuri ikiwakilisha hatua muhimu ya ukuaji wa mazao kabla ya mavuno.

Eneo la banda kubwa lenye sehemu tofautitofauti zilizogawanywa. Kila sehemu ikiwa na ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wanaopendeza. Sehemu hii inaashiria ufugaji unaoendelea hapo ni ufugaji mkubwa, ufugaji wenye lengo la kupata ng'ombe wa nyama, pamoja na kupata maziwa mengi kwa ajili ya biashara.

Mkulima au mfanyakazi akiwa shambani akitembea katikati ya mistari ya mimea ya mahindi, akiwa amevalia koti pamoja na buti huku mgongoni akiwa amebeba begi, ishara ya kazi yake au shughuli ya utafiti wa shamba. Mimea ya mahindi imechipuka vizuri na ipo katika ukuwaji wa kati, huku majani mengine na magugu yakionekana yakichanganyika. Mandhari ya nyuma ina miti na uoto wa asili .

Eneo la shamba, likiwa na trekta ambalo linafanya kazi kwenye shamba lenye mistari ya mimea mibichi iliyopandwa kwa mpangilio. Trekta hilo likiwa limeunganishwa na kifaa cha kilimo kinachoonekana kuwa ni cha kulainisha udongo na kung'oa magugu katikati ya mistari ya mimea. Hatua hii ya kilimo ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhia unyevu na kupambana na magugu bila kemikali.

Eneo kubwa la bustani lililopangiliwa vizuri mboga za majani, zinazo ota moja kwa moja kwenye udongo. Jengo la bustani limetengenezwa kwa fremu za chuma na kifuniko cha plastiki angavu kuruhusu mwanga wa jua kupenya, juu kuna bomba la mfumo wa umwagiliaji linalopita kwa urefu wa bustani, likitoa maji kwa usahihi mpangilio wa mimea hii unaonyesha uzalishaji wa kisasa.

Sehemu ya ndani ya bustani kubwa iliyozunguushiwa kitambaa cheupe kinachoangaza kwa ajili ya kuruhusu mwanga kuingia ndani kwenye mimea, ndani kukiwa na mimea ya kijani iliyomea kwa ustadi mkubwa na kila mmea ukiwa umefungwa kwa kamba kuelekea juu ili kuruhusu mmea huo ukue kwa usalama, pia kukiwa na mkaguzi au mwanakilimo anaehusika na ulimaji wa mazao hayo ndnai ya bustani.

Eneo la shamba lililoandaliwa kwa ustadi mkubwa, likionesha mashina tofautitofauti ya zao la kibiashara aina ya nyanya, na baadhi ya nyanya zikionekana za kijani na zingine nyekundu zikiashiria zimeiva, zilizonawiri kwenye udongo unaoonekana ni mkavu kiasi uliojaa nyasi kavu. Zao la nyanya hutumika kama malighafi viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zingine kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na biashara.

Sehemu ya shamba kubwa lenye mistari ya mimea michanga inaonekana kuwa ni mahindi kutokana na muundo wa majani yake, mimea imepangiliwa kwa mistari sambamba ikionyesha matumizi ya zana za kisasa kwa ajili ya kupanda na ardhi ikiwa imeandaliwa vizuri, ikiashiria kilimo cha kitaalamu. Mandhari ina mteremko laini na anga ya mawingu kiasi huku mazingira yakitoa taswira ya uzalishaji wa kiwango kikubwa na usimamizi wa shamba mzuri.

Kitendo cha kumimina vitunguu vikubwa vyenye rangi nyekundu kutoka kwenye kikapu hadi chini ambapo vinaonekana kuwa safi na vikiwa vimevunwa hivi karibuni. Mandhari ya nyuma inaonesha majani ya kijani na anga safi ikiashiria tukio hili linatokea mashambani au katika mazingira ya kilimo cha wazi. Hii inaangazia mavuno mengi ya zao la vitunguu kuashiria shughuli muhimu za kilimo cha uhakika na chakula katika jamii.

Zao la kilimo aina vitunguu vikiwa vimevunwa na kukusanywa sehemu. Mkono unaonesha kuchukua vitunguu safi na kuvitunza katika kikapu cha bluu. Zao la vitunguu ni zao kubwa kibiashara pamoja na zao linalotumiwa katika matumizi madogomadogo ya majumbani. Zao la vitunguu ni muhimu kama malighafi ya kutengenezea bidhaa zingine za chakula.

Sehemu ya ndani ya eneo la kiwanda cha uchakataji maua, ambapo wafanyakazi waliovaa sare za kijani wakiwa wanashughulikia maua ya aina mbalimbali yakiwemo maua ya waridi, meza zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na mashahada ya maua kusafirisha pamoja na chupa za dawa za usafi au hifadhi.

Mazingira yenye ukijani mzuri wa kupendeza, yenye nyasi fupi na ndefu pamoja na miti mirefu na mifupi, ikiashiria ni eneo la shamba au eneo la njee ya mji. Pembeni kidogo kukiwa na eneo la ardhi lililolimwa vizuri na kugawanywa katika sehemu tofautitofauti. Juu kukiwa na bomba refu jeupe lililotobolewa kwa lengo la kupitisha maji. Sehemu kama hii huashiria ni kilimo cha umwagiliaji wa mbogamboga au mimea aina ya matunda.

Eneo kubwa la shamba ambalo limetaarishwa kwa ajili ya upandaji wa mimea likiwa na mistari kadhaa ya udongo pamoja na mfumo wa umwagiliaji, kwa kutumia bomba la katikati, mfumo huu wa umwagiliaji ukionyesha maji yakinyunyuziwa kutoka kwenye mabomba moja kwa moja kwenda kwenda kwenye mimea, hii inaelezea ufanisi wa teknolojia unaolenga matumizi bora ya maji kwenye kilimo cha kisasa.

Eneo kubwa la shamba liloo zungukwa na misitu na nyasi fupi za kijani, kukiwa na shamba lilioo andaliwa kwa ustadi mkubwa kugawanya sehemu tofaut tofautii. Juu ya shamba kukikwa bomba lenye rangi nyeupe likiwa lime tobolewa kwa lengo la kupitisha maji katika kila mstari wa shamba. Kilimo hiki cha umwagiliaji hutumika kuandaa mazao tofauti tofauti kama vile mahindi na mazao ya matunda pamoja na mboga mboga.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo pomba jeupe kubwa limesimama katikati likiwa na mabomba meusi ya matawi yaliyotawanyika kwa usawa na kuunganisha kwa viunganishi vya bluu. Maji husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliyopangwa kwa ustadi kwenye udongo ulioandaliwa. Mpangilio huu unasisitiza matumizi ya teknolojia ya uokoaji wa maji ili kuongeza tija ya kulinda mazingira kupitia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Eneo la shamba lilioandaliwa vizuri kwa ufanisi, likiwa lina mstari ya mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea. Mabomba ya rangi ya bluu na nyeusi yanaenda sambamba na mistari wa mimea yakielekezwa moja kwa moja kwenye kila mmea, ni mfumo wenye lengo la kutoa maji kuhakikisha kila mmea ubapata unyevu unaohitajika.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa vizuri na kugawanya katika mistari tofauti tofauti. Kila mstari ukiwa na mimea iliyochipua yenye ukijani unaopendeza, katikati ya mistari hiyo kukiwa na maji ikiashiria kilimo kinachofanyika hapo ni kilimo cha umwagiliaji. Pia nyuma ya shamba hili kukiwa na msitu mkubwa wenye mimea ya kijani ikiashiria ni eneo la shamba au eneo la nje la makazi ya watu.

Eneo kubwa la shamba lenye sehemu kubwa ya ardhi iliyolimwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya maandalizi ya kilimo. Pia mtambo uliotengenezwa kwa bomba ndefu nyembamba zilizotobolewa kwa ustadi mkubwa kuruhusu maji kutoka kwa ajili ya umwagiliaji. Eneo kubwa kama hili hutumika katika kilimo cha umwagiliaji wa mbogamboga au mimea ya matunda. Sehemu ya nyuma kuna msitu mdogo ukiashiria ni eneo la nje ya mji au eneo la mashamba kwa ajili ya kilimo.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa vizuri na kugawanywa katika mistari tofautitofauti, kila mstari ukiwa na mmea wa kijani ulioota na kunawiri vizuri. Katikati ya mistari hiyo kuna nafasi inayoruhusu maji kupita, kwa ajili ya kurutubisha udongo. Kilimo hiki hujulikana kama kilimo cha umwagiliaji, mara nyingi huwa ni kilimo cha mbogamboga na matunda. Pembeni kukiwa na msitu, ikimaanisha sehemu ya nje ya mji, na ni sehemu ya shamba.

Eneo la shamba la kilimo lenye mitaro ya maji, ikionesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kupeleka maji moja kwa moja kwenye mistari ya mimea, mabomba meusi yameunganishwa vizuri yakisambaza maji kutoka kwenye chanzo kwenda kwenye mitaro, jambo linaloelezea uzingatiaji wa umwagiliaji kwa ajili ya uzalishaji bora wa mazao.

Eneo la shamba kubwa lenye matuta mimea michanga likiunganishwa na mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba yaliyoenea shambani, ambayo yananyunyizia maji mojakwamoja kwenye mimea na udongo. Udongo umejaa unyevunyevu na matope ukiashiria shughuli hai ya umwagiliaji mpangilio wa mimea na mabomba unaonesha utekelezaji wa kilimo chenye usahihi kinachoweza kutumia maji kwa ufanisi.

Shamba kubwa la bustani lenye mimea iliyoota kwa mpangilio maalumu, ina rangi ya kijani inayopendeza. Katikati kukiwa na bomba refu lililotobolewa sehemu mbili kwa lengo la kupitisha maji yanayorutubisha ardhi kwa ajili ya mimea kukua vizuri. Pia juu kuna anga lenye wingu la bluu likiashiria ni ya mchana wa jua. Kilimo hiki hujulikana kama kilimo cha umwagiliaji cha mbogamboga pamoja na matunda.

Kitaru cha bustani kilichotayarishwa vizuri kwa ajili ya kupanda. Kuna fremu za mabomba zilizopangwa vizuri kwa lengo la kupitisha maji katika bustani. Mandhari ya karibu inaonyesha mimea mingine iliyokua ikiashiria kuwa ni sehemu ya bustani au eneo la kilimo lenye shughuli endelevu. Kilimo hiki cha umwagiliaji ni kilimo kinachotumika kwenye mazao ya mbogamboga, au mazao ya matunda.

Mandhari nzuri ya asili inayovutia na kupendeza ikiwa imepambwa na milima yenye miti mingi pamoja na majani yakijani akiashiria uoto wa asili uliopo eneo hilo barabara ya udongo iliyopita katikati ikiwa imezungukwa na miti pamoja na vichaka vidogovidogo juu kukiwa na anga lenye wingu la bluu pamoja na jeupe ikiashiria ni wakati wa mchana, pia ndege anaye ruka kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Bwawa kubwa la maji linalozungukwa na udongo mwekundu na uoto wa kijani, huku barabara ya zege ikipita kando ya bwawa, na magari machache yakionekana. Mandhari ya milima kwa mbali inajenga taswira ya mbali ya utulivu, na mawingu yanayojirudia ndani ya maji yanaongeza uzuri wa hali ya hewa. Upande wa kushoto kuna majengo yanayoashiria uwepo wa miundombinu ya usimamizi wa maji, labda kwa ajili ya uhifadhi, uzalishaji wa nishati, au usambazaji .

Mandhari ya juu kutoka eneo la milima au kilima kikubwa, ikitoa taswira pana ya bonde lenye uoto wa kijani na ardhi ya wazi, eneo la mbele lina mawe na vichaka vya kawaida vya milimani, huku eneo la nyuma likionesha mpangilio mzuri wa misitu na mashamba au mandhari ya wazi inayopatikana na upeo wa macho. Anga ni safi likiwa na mawingu machache.

Kundi la twiga watano wakiwa wamesimama kwenye eneo la nyasi lililowazi, kwenye mandhali ya kuvutia ya milima kwa mbali na anga lenye wingu la bluu. Twiga hawa wakiwa wameimama kwa karibu sana wakionyesha mpangilio wa kuvutia kwa shingo zao ndefu na miili iliyopambwa kwa madoa doa ya kipekee. Mandhali hii ni mfano mzuri wa makazi ya asili ya wanyama pori.

Mandhari ya eneo la pori au mbuga yenye mchanganyiko wa ardhi kavu na mimea ya kijani ikiakisi hali ya joto na mpito kati ya msimu wa kiangazi na mvua. Sehemu ya mbele kuna udongo wa kahawia wenye majani machache huku kwa nyuma kukiwa na miti michache maeneo haya hutumika kama maeneo kwa ajili ya kilimo au maeneo kwa ajili ya mbuga ya kuhifadhia wanyama pori.

Eneo kubwa la ardhi lenye majani mafupi yaliyokauka kiasi, ikiwa na miti miwili yenye majani machache. Nyuma kukiwa na eneo la mlima ambalo halina miti mingi, pamoja na anga lenye wingu la bluu ikiashiria uwepo wa jua kali. Eneo kama hili mara nyingi huwa ni eneo la mbuga au ni eneo ambalo liko nje ya mji ambao ni mbali na makazi ya watu.

Mazingira ya kilimo yenye mashamba yaliyo pangwa vizuri mbele ya msitu mnene unaotanda upande ya nyuma, mashamba yanaonekama kuwa ni ya mimea kama chai au mazao mengine ya majani yaliyopangwa kwa tambarare na kugawanywa kwa njia nyembamba au mifereji kwa ajili ya umwagiliaji katikati kuna jengo dogo jeupe kama ghala ama kibanda cha kuhifadhia vifaa.

Eneo kubwa la shamba iliyoambatana na sehemu kubwa ya majani marefu yaliomea kwa ustadi yenye kijani kibichi, ikiwa imeambatana na miti michache eneo la nyuma lenye ukijani pamoja na wingu jeusi likiashiria kuna uwepo wa mvua, eneo kama hili mara nyingi hutumika kama eneo kwa ajili ya malisho ya wanyama wanaofugwa pia hutumika kama eneo la kilimo kwa ajili ya biashara na mazao ya viwandani.

Mandhari ya mlima yenye maumbo mbalimbali ya miamba na miteremko mikali iliyofunikwa na uoto wa kijani kibichi. Mionzi ya jua inaangaza sehemu ya juu ya mlima, ikionyesha utofauti wa mwangaza na vivuli, huku mawingu meupe yakiandama juu ya vilele, yakiongeza uzuri wa mazingira ya asili. Hii huonyesha uzuri wa kiasili na maeneo ya milimani.

Mto unaopita kwenye eneo la miamba, lenye hali ya ukame wa wastani, kando ya mto kuna uoto wa kijani kama vichaka na nyasi zinazomea kwa wingi karibu na maji, huku maeneo ya mbali yakibaki kuwa na udongo mkavu na miti michache, mawe na visiwa vidogo vimetapakaa ndani ya mto wenye utulivu, unaoakisi mazingira ya asili ya eneo kame. Muonekano huu unasisitiza umuhimu wa vyanzo vya maji kwa maisha ya mimea.

Eneo tulivu la asili lenye mto uliopita katikati ya mazingira ya kijani kibichi , mto huo ukiwa na maji yanayopita polepole kati ya nyasi nene na miti yenye majani mengi, nyuma kukiwa na msitu pamoja na miti michache ikiongeza uziuri wa eneo hilo, eneo hili linaweza kutumika kama eneo la mboga au eneo kwa ajili ya kivutio cha watalii.

Muonekano wa juu wa mto unaopita katika mandhari kavu na yenye uoto hafifu. Mto huo uliopinda kwa mizunguko kadhaa huku ukizungukwa na visiwa vidogovidogo na maeneo ya kijani kibichi karibu na kingo zake. Eneo la nje la mto linaonekana kuwa na ardhi kame, jambo linaloonyesha tofauti kubwa kati ya maeneo yenye maji na yale yasiyo na unyevu.

Korongo lenye miamba ya tabaka inayotoa taswira ya ajabu ya kihistoria na kijiolojia, huku mtu anepita chini akiipa muktadha wa ukubwa wa asili. matabaka ya miamba inayoonesha mabadiliko ya mazingira ya dunia kwa karne nyingi kuanzia mmomonyoko, mvua hadi shughuli za miinuko mimea iliyomea kando ya korongo huonesha uwezo wa uhai wa kuimiri mazingira magumu.

Eneo kubwa la pori, lenye miti mingi na nyasi fupi za kijani zilizoota kwa kupendeza, katikati kukiwa na njia ya udongo inayoashiria upitaji wa marakwamara wa vifaa vya usafiri kama vile; magari. Pori hili mara nyingi huwa ni hifadhi ya wanyama au pori lililotunzwa maalumu kwaajili ya shughuli za kilimo au za biashara.

Mandhari ya kijani yenye mashamba yalionyooka na miti iliyotawanyika, huku milima yenye misitu mizito ikionekana kwa mbali, anga ikiwa lenye mawingu meupe kiasi, yakichangia mvuto wa mazingira hayo. Mwonekano huu unaoakisi uzuri wa asili na utofauti wa ardhi, kuanzia kilimo hadi uhifadhi wa misitu . Hii huonyesha uhusiano wa kiikolojoa kati ya maeneo ya wazi na yale yenye uoto mnene.

Eneo kubwa la msitu lililopambwa na miti mingi mifupi na mirefu, pamoja na majani. Nyuma kukiwa na mlima mkubwa wenye mimea na miti mirefu. Pia kukiwa na njia ya udongo iliyopita katikati ya msitu, ikiashiria sehemu hii kuna wa uingiliano wa watu wanaotumia usafiri kupita. Sehemu hii inaweza ikawa ni mbuga ya wanyama au sehemu ya pori iliyotengwa kwa ajili ya shughuli maalumu.

Mandhari ya milimani yenye miamba mikali na vilele vya kuvutia; sehemu ya mlima ina theluji iliyogandamana, ishara ya kwamba ni eneo la mwinuko wa juu. Mbele kidogo kuna mimea ya majani mapana ya kijani kibichi, pamoja na mimea mirefu ambayo ni kawaida kwenye mazingira ya miinuko kama haya. Sehemu kama hii ni nzuri, kwa ajili ya vituo vya utalii; sehemu ya kutembelea iko na mazingira mazuri.

Mandhari ya vilima vya kijani vinavyotumiwa kwa kilimo na makazi, huku njia ya udongo ikipinda katikati ya mashamba na majengo madogo yaliyotawanyika. Mazingira haya yanaonyesha mchanganyiko wa uzuri wa asili na shughuli za kijamiii ambapo kilimo kinachukua nafasi muhimu katika maisha ya wenyeji.

Shughuli maalumu za ufugaji wa nyuki kwa njia za kitaalamu, kukiwa na watu wawili wakiwa wamevaa mavazi kamili ya kujikinga na nyuki, glovu pamoja na kofia za ulinzi, wakishika fremu iliyojaa asali ya nyuki kwenye mzinga wa kisasa. Hii huashiria shughuli za uvunaji wa asali kutoka kwenye mizinga ya kisasa iliyotegwa kwa ajili ya nyuki kutengeneza asali.

Kundi la mbuzi waliopangwa ndani ya mstari kwenye banda safi, mbuzi hao wameweka vichwa vyao kupitia uzio wa mbao wakionekana wakiwa tayari kulishwa au kushughulikiwa, wengi wao wakiwa weupe lkn pia na mbuzi wa rangi ya kahawia na weusi, sakafu imetandazwa majani makavu au maganda ya mbao ikiashiria usafi na malezi bora ya mifugo.

Eneo la porini, likionyesha taswira halisi ya maisha ya kijijini na mifugo, mtu aliyepo kwenye shamba, anaonekana akishirikiana moja kwa moja na mbuzi ambao ni wa rangi tofautitofauti na baadhi wana kamba shingoni, ikiashiria udhibiti au kufuatilia mifugo, nyuma kuna mahindi yaliyo katikati ya ukuaji, yakionyesha matumizi ya mchanganyiko wa ardhi kwa mimea na wanyama.

Eneo la ndani la banda likiwa na kuku wengi ambao wanaweza kuwa wa kienyeji au wa kisasa, pia kukiwa mtu aliuevalia koti jeupe akionekana akihudumia kuku lenye rangi ya kahawia, anaonekana kuwa ameshika ndoo inaweza kuwa na chakula au maji na kuku wamejaa katika banda hilo huku boksi la kutagia mayai ziikiwa nyuma ya banda.

Eneo la shamba lenye bata wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi, mtu mmoja amesimama katikati akiwa analisha bata hao kwakutumia kitu cha kijani mkononi, hii inaonyesha usimamizi wa moja kwa moja wa mifugo. Mazingira yamezungukwa na uzio wa waya, huku miti ya kijani kibichi ikichangia mandhari ya asili inayofaa kwa ufugaji wa kienyeji.

Kundi la kuku wakitembea ardhini kwenye eneo la majani mchanganyiko wa kahawia wenye rangi nyeupe na kahawia , lakini waliowengi ni wenye rangi nyeupe. Mazingira yanatoa hisia ya wazi huwenda ikawa ni eneo la ufugaji wa kuku wa kienyeji au kisasa katika mfumo wa wazi .

Ndege aina ya kanga mkubwa akiwa na vifaranga wadogo wakitembea kwenye eneo lenye nyasi, kanga amanuonekano wa kuvutia wa manyoya yaliopambwa kwa madoa meupe juu ya rangi nyeusi, na uso wake wenye rangi nyekundu na nyeupe, vifaranga hao wamekusanyika karibu nae wana rangi ya kahawia, kijivu na zingine za kupendeza.

Ndenge wenye rangi nzuri aina ya kanga, wenye madoa yenye rangi nyeupe na nyeusi, huku vichwa vyao vikiwa na rangi nyeupe na nyekundu, wakiwa kwenye sehemu yenye nyasi fupi za kijani na ukavu kwa mbali. Ndege hawa ni ndege wa kufugwa, pia ni ndege pori, ambao wanaweza kutumika kama chakula au kitoweo, pia wanaweza kutumika katika biashara.

Mfugaji aliye valia kofia pamoja na koti refu la kijani, mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia kijiti kushikia mfuko nyuma kukiwa na banda zuri, lililotengenezwa kutokana na mashine ya miti ikiwa na milango mekundu pamoja na madirisha yenye wavu kuruhusu hewa kuningia, mbele yake kukiwa na ndege aina ya bata wa rangi nyeupe wazuri na kupendeza wakiashiria mtu huyu ni mfugaji na banda lililoponyuma yake linatumika kufugia hao bata.

Eneo la ndani ya bustani lililotengenezwa kwa plastiki, linapitisha mwanga, ikiwa na muundo wa vyuma vilivyopinda, ndani yake kukiwa na mpangilio mzuri wa mimea iliyoko ndani ya trei katika hatua mbalimbali za ukuaji na baadhi ya trei zikiwa na lebo zenye majina ya mimea. Bustani hii inaonekana kuwa inatunzwa vizuri kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga pamoja na matunda.

Mbegu safi na bora zilizotunzwa ndani ya mfuko wa plastiki ikiwa na picha ya mbogamboga pamoja na maandishi yenye rangi ya njano na meusi, mbegu hii imetunzwa ndani ya mfuko ikiashiria kwamba ni mbegu bora iliyotunzwa vizuri kwa ajili ya kutoa mazao bora ya mbogamboga, mbegu hizi hutumika kwenye kilimo kikubwa na kidogo cha mbogamboga kwa ajii ya matumizi ya biashara pamoja na matumizi ya majumbani.

Eneo kubwa la bustani kwa ajili ya kukuzia miche ya mbogamboga, eneo hili likiwa limeezekwa kwa dari lenye karatasi inayoangaza, kwa lengo la kuruhusu mwanga wa jua kuingia katika miche hiyo kurutubisha. Kilimo hiki mara nyingi hutumika kuandaa mbegu za mbogamoga pamoja na mbegu za matunda kabla ya kupelkewa shambani.

Eneo la nje la duka la nafaka lililojaa aina mbalimbali za bidhaa za chakula, kutoka kwenye magunia makubwa yamejaa mazao ya kunde na aina ya jamii za unga. Duka hili limepangwa kwa umakini mkubwa likiwa na usafi wa mpangilio unaorahisishia wateja kutambua bidhaa kwa urahisi.

Pakiti au lebo ya mbegu ya zao la mbogamboga aina ya kabichi, muundo wake ukiwa ni wa kuvutia ukiwa na mandhari ya manjano na wenye mpaka wa kijani, juu kuna nembo iliyochorwa kama utepe ikifuatia na jina la chapa kwa maandishi ya kijani, katikati kuna picha ya kabichi ikiashiria aina ya mbegu, karatasi hii au pakiti iko juu ya uso wa mbao ikionesha bidhaa inayolenga wakulima.

Eneo la bustani lenye miche changa ya mimea, kila mche ukiwa umepandwa kwenye chombo kidogo cha plastiki kilicho jaa udongo pamoja na chembechembe za mchanga au mbolea. Majani ya miche hiyo ni marefu yamejikunja kidogo, kilimo hiki ni kilimo kinacho tumika kuaandaa mbegu ili kupeleka shambani kwaajili ya kukuzia mimea.

Eneo la shamba lenye udongo mzuri uliofukuliwa vizuri na kugawanywa katika mistari tofautitofauti yenye mimea changa, ikimaanisha ni kilimo endelevu katika hatua za mwanzo kinachofuata kanuni nzuri za kilimo. Mandhari ya nyuma ikionesha miti ya asili pamoja na misitu, hii ikimaanisha kuwa shamba liko katika eneo la kijiji au pembezoni mwa msitu.

Trei ya plastiki nyeusi yenye vijipoti kumi na mbili vidogo vilivyo jaa udongo, kila kimoja kikiwa na mche mdogo wa mmea wenye majani ya kijani. Miche yote inaonekana kuwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji ikiwa na urefu na ukubwa unaofanana. Mpangilio huu unaashiria hatua za awali za kilimo cha ndani cha bustani, ambayo miche huandaliwa kwa uangalifu kabla ya kupandikizwa mashambani.

Eneo la shamba lililopandwa mimea michanga kwa mpangilio wa mstari sambamba huku, mfumo wa bomba za matone ukiendeshwa kwa ufanisi. Watu kadhaa wanafanya kazi kwa mikono wakihusisha moja kwa moja na usimamizi wa mimea. Ikiashiria kilimo cha kisasa kinacho zingatia matumizi bora ya maji, nafasi za kazi ya jamii hii ni taswira ya maendeleo ya kilimo chenye tija.

Sehemu ya ndani ya chumba cha kilimo ikiwa na mistari ya mimea ya kijani na hukua kwa mpangilio mzuri. Sehemu hii ikiwa ni maalum kwa ajili ya kukuzia miche midogo midogo ya mboga mboga, pamoja na matunda kwa ajili ya bustani. Eneo hili lilikuwa limefunikwa vizuri kwa karatasi linaweza kupitisha mwangaza wa jua kwa ajili ya kurutubisha mimea hiyo.

Mfumo wa kilimo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la bustani, kukiwa na bomba jeusi la plasitiki lenye kidhibiti kinachotoa matone ya maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mzizi wa mmea, pembeni kuna miche midogo ya kijani kibichi, imeota vizuri kwenye udongo na wenye unyevu. Sehemu hii ya kilimo, ni kilimo cha kisasa kinachotumika kuandaa mbegu za matunda kwa mbegu za mazao mbalimbali.

Mbegu bora zilizotengenezwa na kutunzwa kwenye makaratasi maalumu yenye picha ya zao ya mbegu husika, ikiwemo vitunguu, nyanya, hoho, pamoja na karoti. Mbegu hizi hutunzwa katika kikaratasi kuashiria kwamba ni mbegu salama kwa ajili ya kilimo kikubwa, na kidogo; mara nyingi mbegu hizi hutumiwa katika bustani za matunda na mbogamboga.

Kabati lililotenganishwa sehemu ya juu na ya chini lililopangiliwa kwa ustadi mkubwa, mbegu zilizopo katika mifuko maalumu ya plastiki, mbegu hizo ni mbegu za mbogamboga pamoja na matunda, mbegu hizi zilizohifadhiwa ndani ya mifuko maalumu kuashiria kuwa ni mbegu salama na mbegu zinazoweza kutoa mazao yenye afya, mazao bora kwa ajili ya matumizi ya biashara pamoja na matumizi ya nyumbani.

Eneo la shamba lenye mimea michanga inayopandwa kwa mstari kwenye udongo, huku mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yakiwa yamelazwa sawasawa kila moja likiwa na kiunganishi cha kijani. Mfumo huu hupelekea maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea, hivyo husaidia kuokoa maji na kuboresha ukuaji wa mimea. Hii ni mbinu ya kisasa na ya kirafiki kwa mazingira ya kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la shamba lenye utaratibu mzuri wa kilimo cha mstari ambapo mimea michanga imepandwa kwa nafasi sawa katika udongo ulioandaliwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea, jambo linalosaidia kupunguza matumizi ya maji na kuongeza ufanisi wa ukuaji wa mmea. Mpangilio huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo endelevu.

Vibanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao, vilivyozibwa vizuri juu, vilivyowekwa eneo la milango pamoja na madirisha yenye nyavu; kuruhusu hewa kuingia ndani. Vibanda hivi mara nyingi hutumika katika kufugia wanyama wadogowadogo, kwa mfano: sungura au ndege aina ya kuku au njiwa.

Eneo la banda la kufugia au kutunzia wanyama likiwa limezungukwa na uoto wa asili wenye miti mirefu na nyasi fupi za kijani, eneo la juu likiwa na paa la chuma, sakafu la changalawe na uzio wa wavu ambao umetengenezwa kwa chuma kuzunguka eneo lote, ndani kuna mbwa wawili wakiwa wamesimama wakionekana ni wenye afya katika mazingira salama.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa katika chumba maalumu cha matibabu ya wanyama, wakiwa wamevalia mavazi ya kijivu. Mwanaume akiwa ameshika kalamu na karatasi na mwanamke akiwa ameshika kifaa maalumu kwa ajili ya kupimia ugonjwa wa wanayama. Mwanamke akionyesha anapima ugonjwa na mwanaume anaandika kile kinachoonekana. Nyuma kukiwa na karatasi yenye picha ya mnyama pamoja na saa. Chumba kizima kikiwa kimependezeshwa na rangi nyeupe.

KIbanda kizuri na kidogo kilichotengezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao kikiwa kimeezekwa juu kwa karatasi ya plastiki pembeni kukiwa na dirisha dogo lenye nyavu linaruhusu kupitisha hewa ndani na kutoa hewa nje, pia mlango mdogo wenye komeo, nyuma kukiwa na sehemu kubwa ya mbao pamoja na miti ikiashiria eneo hili ni eneo linalotumika kutengenezea thamani pamoja na nyaya za umeme kupeleka sehemu tofauti tofauti.

Eneo la kibanda lililojengwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao, sehemu ya juu na ya chini. Ikiwa na dirisha dogo kwa ajili ya kuingizia hewa pamoja na vyombo kwa ajili ya kulishia mnyama. Kukiwa na maua mekundu yaliyopambwa kuzunguka kibanda hicho. Juu kukiwa na mbwa aliyesimama akiotea jua, na nyuma ya kibanda hicho kukiwa na miti ya kijani ikiashiria ni eneo la nje ya mji au porini.

Watu waliovalia makoti meupe, mabuti pamoja na kofia nyeupe, wakiwa karibu na wanyama wa porini aina ya tembo, na mmojawapo akiwa ameshika chupa, ndani ikiwa na kimiminika cheupe, inaweza ikawa ni dawa kwa ajili ya wanyama. Pia nyuma kukiwa na watalii waliosimama mbele ya miti mirefu, ikiashiria ni eneo la porini au eneo la mbuga, na juu kukiwa na anga lenye wingu ya bluu ikiashiria ni mchana wa jua kali.

Eneo la pori lenye nyasi fupi za kijani, likiwa na mnyama jamii ya swala akiwa mwenye rangi nzuri ya kahawia, pamoja na pembe zenye rangi nyeusi zilizochongoka kuangalia juu. Mnyama huyo akiwa ameinama anakula chakula jamii ya majani. Mnyama huyu ni mnyama wa mwituni pia anaweza akapatikana karibu na maeneo ya manyumbani kwa ajili ya kufugwa.

Eneo la pori ambao tigwa amesimama kwenye mazingira yenye uoto wa kijani kibichi mwili wake ukiwa na madoadoa ya kahawia iliyotenganishwa na mistari inayovutia, nyuma yake kuna miti mbalimbali pamoja na vichaka inayofanana na hifadhi ya wanyama, anga lina mawingu kiasi na mwangaza asili unatoa taswira tulivu ya kuvutia ya mazingira asili.

Wanyama wakali wa porini aina ya mamba ambao wana uwezo wakuishi kwenye maji na nchi kavu, wakiwa wameketi juu ya jiwe mmoja wao akiwa na mdomo uko wazi na juu akiwa na ngozi ngumu ambayo inamulikwa na mwanga wa jua ikiashiria ni wakati wa mchana wanayama hawa ni hatari kwa sababu wana nguvu na meno makali yanayoweza kusababisha madhara kwa kiumbe chochote kitakacho pita maeneo yao.

Wanyama wa mwituni wawili aina ya nyati wakiwa kwenye eneo la maji ya kina kifupi, nyati mmoja akiwa mbele na mwingine akiwa nyuma. Maji yanaonekana kuwa na matope, yanazungukwa na uoto wa asili pamoja na majani ya vichaka. Mandhari ya nyuma inaonyesha njia ya udongo na mimea chini ya anga lenye mawingu kiasi. Hii ni taswira ya maisha ya wanyamapori katika makazi yao ya kawaida.

Mnyama wa porini aina ya nyani, akiwa ameketi juu ya jiwe akiwa ameangalia upande mmoja, huku akiwa na rangi nzuri za kupendeza kama: nyeusi, nyeupe na njano kwa mbali. Nyuma yake kukiwa na majani mengi ya kijani kibichi yaliyomea kwa ustadi ikiashiria yuko eneo la pori. Pia wanyama hawa hupenda kuishi porini, pia anaweza kuishi kwenye makazi ya watu.

Mtu aliyepanda farasi, akikatiza katika msitu wenye miti mirefu na myembamba. Mtu huyu akiwa amevalia kofia ya usalama yenye rangi nyeusi pamoja na shati lenye rangi nyeupe. Chini kukiwa na majani yaliyokauka, yakiashiria yameanguka kutoka kwenye miti, huku nyuma kukiwa na farasi mwenye rangi nyeusi akifuata nyuma.

Ndege mwenye rangi tofautitofauti za kuvutia, macho mekundu na miguu ya njano; ameketi juu ya waya, huku kichwa chake kikielekea upande mmoja. Na nyuma yake kukiwa na anga safi la bluu, likielezea mazingira aliyopo ni mazingira tulivu. Ndege hupendelea kukaa mazingira kama haya ili kuepukana na hatari, pamoja na mwingiliano pamoja na viumbe vingine ambavyo ni hatari kwake.